Wanawake watatu wamesimama mbele ya dirisha la huduma, labda katika benki, ofisi ya tikiti au eneo lingine la huduma kwa wateja, kila mmoja wao anaonekana anazungumza au anasubiri kuhudumiwa na mtu aliye nyuma ya dirisha, wanawake wote wamevalia mavazi rasmi na inaonekana wanatimiza majukumu yao ya kila siku.

Mkono wa mtu ukiwa unashika kiasi kikubwa cha noti na pesa. Noti zinaonekana wazi ni za Kenya kwani namba za mfululizo na michoro zinalingana na zile za shilingi ya Kenya. Picha inaashiria utajiri, mafanikio ya kifedha au malipo makubwa. Huenda inahusiana na biashara, malipo ya kazi au shughuli nyingine za kiuchumi.

Tangazo la bima ya teksi ambayo ina maelezo muhimu kama aina ya bima ambayo ni ya miezi mitatu, gharama yake, elfu tatu mia tano, maelezo za ziada ni kuwa unaweza kuongeza bima hiyo kuwa ya mwaka mzima ndani ya siku thelathini kwa shilingi elfu tano ya ziada. Bima hiyo inatolewa na kampuni inayoitwa V cover kwa mujibu ya logo iliyo chini ya tangazo.

Rundo la nguo zilizokusanywa pamoja. Kuna nguo za rangi mbali mbali kama nyeupe, nyekundu na kijani na nyeusi. Kati ya nguo hizo kuna mtu ambaye amevaa kofua na ana shiks shika nguo. Inaonekana ni biashara ya nguo au shughuli ya kupanga nguo hizo.

Magari matatu ikiwemo nissan yakiwa yameegeshwa nje yanaonekana kua yamewekwa pamoja kwenye eneo lenye nyasi. Magari haya yana rangi tofauti tofauti. Mtu mmoja anaonekana akiwa amesimama mbele ya magari haya akiwa anaziangalia au akijaribu kuzi tofautisha.

Noti za shilingi za Kenya kutokana na muundo na rangi zake inaonekana kuwa ni noti ya shilingi elfu moja. Kuna noti kadhaa zimetapakaa kwa meza au sehemu nyingine. Hii ni ishara kuwa zinaweza kuwa zinaenda kuhifadhiwa katika mahali fulani.

Kura kubwa ya maegezo illiyojaa magari mingi yaliyopangwa kwa mistari mirefu. Magari yanaonekana yametofautiana kulingana na rangi na aina yakifanya kuonekana kama sehemu ya maegezo ya biashara au duka kubwa la kuuza magari au maonyesho ya magari.

Eneo la kuuza bidhaa za kienyeji au za kitamaduni . Kuna vitu mbalimbali vinavyopatikana kama shanga na mikoba. Inaeza kuwe ni soko au kibanda acha kuuza bidhaa za asili. Mtu anaonekana ameshikilia bidhaa fulani. Inaeza yeye ndiye muuzaji au mnunuzi katika eneo hilo.

Simu mairi ikiwa inashikiliwa na mtu na kwenye skrini yake kuna menyu za huduma za M-pesa, menyu inajumuisha chaguzi tofauti tofauti. Kuna kidole kinachoonekana kinaelekea kwenye menyu hiyo, pengine ni kwa ajili ya kuchagua mojawapo ya huduma hizo. Hii inaonyesha jinsi huduma za M-pesa zinavyotumika kwenye simu.

Shughuli ya upakuaji au upakiaji wa magunia yaliyojaa vitunguu, mwanamke mmoja amevaa kofia kubwa ya kujikinga na jua, anasimama katikati ya magunia mengi yaliyopakwa rangi nyekundu ya vitunguu. Nyuma yake kuna lori ya kijani ambalo pia limejaa magunia hayo na kuna mtu anaonekana ndani ya lori akishughulikia magunia. Mazingira yanaonekana kuwa sokoni au mahali pa kuhifadhia bidhaa za kilimo.

Hati ya malipo ya kodi inaonekana kama fomu ya benki ya kuwekea pesa, juu kabisa ina maneno ya kwa malipo ya kodi, kwenye upande wa kushoto kuna sehemu ya pesa na maelezo ya kodi. Kwenye upande wa kulia kuna sehemu ya kuweka akaunti. Chini kabisa upande wa kulia kuna mhuri na tarehe. Hii inaonyesha kuwa hati hii ilitumika kufanya malipo ya kodi kupitia benki na mhuri unadhibitisha tarehe ya malipo hayo.

Duka la viatu, kuna rafu ndefu zilizojaa viatu vya aina mbalimbali vikiwemo vya kike na vya kiume. Viatu vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu hizo, kuna mtu anatembea kwenye njia katikati ya rafu hizo. Juu ya rafu kuna neno darling au neno linalofanana na hilo likiwa limeandikwa, likiashiria kuwa duka hilo linauza viatu au nguo. Hali ya picha inaonyesha kuwa duka lina wateja au linaandaliwa kwa ajili ya wateja.

Bidhaa zinazouzwa labda kwenye soko au kando ya barabara. Tunaona rundo la mahindi mabichi na karibu nalo kuna mifuko miwili mikubwa. Moja kati ya mifuko hiyo inaonekana kuwa na nyanya au matunda mengine mekundu. Chini yao kuna bidhaa zingine ambazo hazieleweki vizuri labda viazi au ndizi. Mkao wote unaonyesha biashara mdogo wa kuuza mboga au matunda.

Gari jeusi la kifahari labda SUV au gari lingine la ukubwa wa kati. Gari hilo linaonekana jipya na limeng'aa, likiwa limeegeshwa mahali safi labda kwenye maonyesho. Muundo wake unaashiria gari la kisasa na lenye nguvu sana.

Gari la zamani sana linaonekana kama gari la kale gari hilo lina muundo wa kipekee unahusishwa na magari ya miaka ya mwanzo ya karne ya ishirini na linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye mawe na majani pia yanaonekana nyuma ya gari hilo.

Mkono wa mtu ukuwa umeekelewa juu ya meza, kukiwa na pesa za karatasi na sarafu zilizotawanyika karibu. Mkono unaonekana kuwa wa mtu mweusi. Pesa hizo zinaonekana kuwa za kimataifa ya Kenya. Kuna pia sarafu mbili au zaidi zilizorundikwa upande wa kulia wa picha hiyo.

Safi ya magari meupe au yenye rangi nyepesi yaliyopangwa kwenye eneo la maegesho. Magari yanaonekana kuwa ya kisasa na yamepangika vizuri. Nyuma ya magari kuna majengo marefu ambao yanaweza kuwa sehemu ya jiji au eneo la biashara. Picha hili lina ishara kuwa magari haya yako katika biashara.

Soko la bidhaa za kitamaduni ama za mikono. Inaonekana kuwa, ndani ya duka au banda, na vitu vingi vimetundikwa na kuwekwa. Upande wa kushoto wa picha, kuna mtu aliyevalia nguo za rangi ya waridi, akionekana kama ni mteja au mfanyikazi. Upande mwingine, kuna ungo la duara rangi ya kijani kibichi kilichotundikwa juu. Ni vigumu kubaainisha ni nini hasaa lakini kinaweza kua mapambo sahani au chombo kingine.